Naona nyasi na mawe madogo madogo. Picha iliyochorwa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na madoa meusi, matiti yaliyojaa maziwa, milango iliyochorwa picha mbali mbali na kuta za matofali na vioo katika madirisha.

Hawa ni watu wa jinsia ya kiume na kike waliovaa nguo nyeusi na kushikilia karatasi jeupe lililo na maandishi meusi. Kando yao kuna gari nyeupe iliyo na kioo. Kando yao tena kuna miti iliyo na rangi ya kijani na vioo vinavyoonyesha gari likiwa nje.

Wanaume wawili waliyo na asili ya kiafrika na ya kizungu waliosimama kando ya gari yenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, mmoja wao anaonekana akitia mafuta.